Huyu ni jaji mkuu wa korti wa Kenya. Jaji huyo anaonekana kuwa anaskiza mawaidha ama masharti kutoka kwa mtu mwingine ama maswali kutoka kwa watu wa wanahabari. Hii husaidia katika kupata suluhisho kwa kesi mbali mbali nchini.

Hawa ni wachezaji wa voliboli. Tunaona wachezaji hao wanaonyesha umaarufu wao kwenye uwanja. Wanacheza timu mbili tofauti. Wachezaji wengine wameketi kwenye benchi ili kuingia mchezo wa baadae. Pia kuna mashabiki wenye matika mchezo huu. Serikali inaimarisha talanta kuoitia mchezo kama hizo.

Hawa ni wachezaji wawili wanaong'ang'ania mpira, mpira huo ni mpira wa voliboli, tunakuta kuwa mchezaji mwingine amevalia sare ya kenya, mwingine hatujaonyeshwa anatoka nchi gani, huu ni jumuisho ya serikali katika kuendeleza na kuimarisha spoti kwa kenya kupitia talanta kwa vijana, tunapata kuwa vijana hawa hupata riziki.

Huku ni ndani ya barabara, kwenye barabara hii tunapata kuwa uchafu mwingi umetiwa, hii ni makaratasi ambayo imechafuliwa, hii ni hatari kwa usalama wa afya ya watu nchini, hii huleta mahonjwa kama vile kipindupindu, ama velasha katika watu wa nchi.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma, katika ofisi hii shughuli mbali mbali hupatwa hapa wananchi hupata huduma kutoka kwa serikali kama vile; kutengeneza vieti vya kuzaliwa ,kutengeneza vitambulisho ama kupata mkopo wa shule kwa walio shule kikuu, pia huku watu hupata kutatua mashida zao ya Sha.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma ,katika ofisi hii tunapata watu wamepanga foleni kubwa kumanisha kuwa wananchi wa Kenya wanataka kupata huduma safi serikali kwa wingi, ama huduma za serikali hufanyiwa polepole kwenye nchi. Hii inahitaji serikali kutia bidii kupewa huduma wa Kenya.

Hawa ni wachezaji wa soka, wachezaji hawa wanaonekana kushangilia matokeo ya chezo. Hii ni harakati za serekali kuhimarisha talanta na kuwapa vijana riziki, wao wanacheza kwenye uwanja ambayo ulitengenezwa na serekali.

Hawa ni wakenya wanaoshabikia Spoti .Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha. Wamevalia sare inayo onyesha kuwa ni timu ya kenya inayocheza. Hii pia nikueneza uzalendo katika mchezo. Pia serikali inatumia mchezo kuwapa vijana riziki na kuimarisha talanta nchini.

Huyu na afisa katika ofisi ya huduma tunapata kuwa hako na mteja. Mtja anatakikana kuweka vidole zake kwenye karatasi huu ili kusaidia katika kutengeneza kitambulisho ama kutengeneza vyeti vya ofisi ya upelelezi ili kusaidia katika kupunguza walifu nchini.

Hawa ni wachezaji wa basketball , tunapata wachezaji hawa ni wanawake, hii ni shughuli ya serikali kuleta usawa katika utalanta ya wanawake na wanaume nchini. Hii huleta pia uzalendo kwa wakenya. Hii husaidia katika kuimarisha talanta nchini.

Huyu ni aliyekuwa rais wa kenya na Millicent Omanga wanaokena kufurahi rais huyu amevalia koti ya chama cha jubilee wanaonekana kuwa kwenye kampeni ya kuwania urais kwa mwaka uliopita.

Pipe inayochukua maji .Imetengwa na serikari ili kuhifadhi mazingira ambayo maji yanatoka. Imewekwa ukuta ili kusaidia katika watu kuingia na kupora pipe hizi.

Huu ni pasipoti wa nchi ya Kenya, kwenye pasipoti hii tunapata kuwa ni ya nchi ya afrika mashariki, tunapata kuwa mtu anapotaka kutoka kwenye nchi hutumia kifaa hii kutoka, pia hupunguza uhalifu kwenye nchi.

Huyu ni mama Racheal. Racheal alikuwa anaomba kiti cha wanawake kwenye jiji la Nairobi. Huyu anatangaza umuhimu wa usalama nchini na amani.

Hapa ni kwenye ofisi la huduma, katika ofisi ya huduma tunapata watu mbalimbali, kunawanashughulika wateja huku, hii ninofisi inayosaidia katika kupunguza laini refu refu iliyoko kwenye ofisi mbalimbali za serikali, watu hupata huduma kama vile za tungeneza vyeti ya kuzaliwa ama kutengeneza vitambulisho.

Hawa ni wakenya walio kwenye ofisi ya huduma. Kwenye ofidi hii tunapata kuwa watu hawa wamepanga foleni ili kusaidiwa. Huku watu hupata huduma mbali mbali za kiserekali. Hii husaidia kupunguza laini refurefu zilizo kwenye sehemu mbali mbali za nchi.

Huyu ni aliyekuwa rais wa Kenya wa tano, tunapata kuwa ako na bibiye Margaret Kenyatta na mkuu jaji maraga, tunapata kuwa rais huyu ameshikilia bibilia juu kuashiria kuwa ameahidi kuwatumikia wakenya kwa uwezo wake.

Hawa ni wanachama wa chungwa, wako kwenye ofisi yao kuu nchini, ambayo iko jiji la Nairobi, wanaonekana kuhutubia wanahabari kuhusu kitu kinachoedelea, nchini kuhusiana na chama chao cha chungwa.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma, katika ofisi hii tunapata watu mbalimbali wamepanga foleni ili kupata huduma mbalimbali kama vile kupata huduma za ushuru, huduma a kutengeneza vyeti vya kuzaliwa ama kufa, pia kutengeneza vitambulisho.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma. Tunapata kuwa kuna wateja wengi katika ofisi hizi. Tunapata pia kuna polisi anayechunga usalama katika ofisi hii. Hii husaidia katika kupunguza mgogoro wa watu katika ofisi hii kwa kuwa wateja kadhaa huja kupata huduma za kiserikali.

Mashabiki wa timu fulani, mashabiki hawa wanaonekana kuvalia jinsi mbalimbali, tunapata kuwa watu hawa wanasikiliza mwanamke ambaye amevalia bendera ya Kenya huku akiwazungumzia, huu unaonyesha uzalendo ya watu hawa kwenye nchi yao ya Kenya.

Hapa ni kwenye ofisi la huduma, katika ofisi tunapata kuwa wahudumu wako wameketi, hii ninofisi ambayo husaidia wakenya kupata huduma za serikali kama kutengenezea vitambulisho.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma, katika ofisi hii tunapata wateja mbalimbali. Hawa ni wananchi wa Kenya ambao wameenda kupata huduma za kiserikali kama vile kutengeneza vyeti vya kulipa ushuru, kama vyeti vya kuzaliwa ama kufa kwa mtu, pia kupata huduma za SHA na huduma mbalimbali zile kwenye ofisi hizi.

Naona wachezaji wa timu mbili. Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa kandanda. Wanaonekana kufuatilia mpira mahali ulipo. Wanashabiki wa timu hizi mbili wamejaa kwenye uwanja huku wamevalia sare inayoendana na sare wachezaji wamefalia kwenye uwanja. Huu ni wa serikali katika kuendeleza na kuimarisha talanta kwenye nchi.

Hawa ni wanariadha wanao shindania kinyang'anyiro. Tunapata kuna wanariadha mbalimbali. Pia kuna mwanariadha anayetoka kwenye nchi ya Kenya. Pia tunapata uwanja wenyewe umejengwa na serikali ili kusaidia katika kuimarisha talanta nchini.

Huyu ni aliyekuwa mwongozi wa upinzani katika nchi ya Kenya mzee Raila Odinga. Anaonekana kuchukuliwa picha katika kuweka picha za kampeini ama picha yeyote ile itakaitumika katika shuguli za rasmi.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma. Ofisi hii ni ofisi ya serikali inayosaidia watu, ukitaka kupata huduma za kiserikali. Serikali ilichukua hatua ya kutengeneza huduma hizi kwenye kaunti zote arobaini na saba. Hii husaidia katika kupunguza laini refu refu kwenye ofisi mbalimbali za serikali.

Hawa ni watu wanasiasa wanaofanya campaign . Wanasiasa hawa wanaongea na wanahabari. Tunapata kuwa mwongozi wa watu hawa ni Kalonzo Musyoka. Wana watu wa chama cha NASA waliokuwa wanawania kiti ya urais.

Huyu ni rais wa kenya wa tano Daktari William Ruto na bibi yake Rachel Ruto. Rais huyu anaonekana kuinua bibilia kuashiria kwamba anaahidi kuwa atawatumikia wakenya kwa usawa wowote ule.

Hawa ni watu kwenye ofisi ya huduma, watu hao wanaonekana kupata huduma kutoka kwa afisa huyo . Hii ina kupunguza laini refu refu kwa serikali.

Huu ni kitabu chake kutoka koti ya Kenya. Kitabu yenyewe, tunaona kuwa iko na human resource juu, saidi anataka kusoma na kuelewa kinachoendelea kwenye koti kuu la Kenya.

mashabiki wa timu yao. Mashabiki hawa wanaonekana kufurahia timu yao. Wamevaa jesi ya timu yao kuonyesha uzalendo na upendo walionayo kwenye timu yao. Mashabiki hawa wanapiga makofi na kushangilia timu yao waliokuwa kwenye uwanja katika mchezo ya kandanda.

Hawa ni watu wanayo kwa kwenye kampeni ya NASA. Kampeni hii ya uraisi. Watu hawa wanaonekana kufalia sare za chama cha NASA. Hawa watu wanaonyesha usalindo na upendo kwenye chama yao. Hii pia husaidia katika kuleta demokrasia kwenye nchi.

Hapa ni kwenye mazingira ambayo yameifadhiwa na serikali. Katika ifadhi hii husaidia katika kupunguza ukosefu wa maji nchini. Unapata pia kuwa serikali imetenga sehemu hii ili kuonyesha kuwa mazingira inaifadhiwa na sehemu ya maji imeifadhiwa vizuri.

Huyu ni jaji mkuu wa korti Martha Koome na aliyekuwa gavana wa Bomet Isaac Ruto. Wanaonekana kuwa na furaha hao ni maafisa wa koti kuu la kenya Judiciary hao ni maafisa wanaotatua kesi mbali mbali kwenye nchi.

Hawa ni mashambiki wa timu ya Gor Mahia. Mashambiki hawa wanashangilia timu yao katika mchezo wa kadada, tunapata kuwa wakona uzalendo katika timu yao. Wamevalia jezi inayo onyesha logo ya timu ya Gor Mahia, pia wameshikilia bendera kuonyesha kuwa wanapenda timu yao.

Hawa ni wananchi wa Kenya, hapa ni rais mkuu wa Kenya, naibu wake na jaji mkuu wa Kenya David Maraga na pia mwenye kiti katika shughuli hii Martha Koome.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili tofauti. Wachezaji hawa wanaonyesha umaarufu wao kwenye michezo ya kandanda. Tunapata kua, kuna wawili ambayo wameteleza. Hii huonyesha kua serikali inaimarisha talanta nchini kwa kujenga uwanja kama hizi hapa hapa mashabiki hukaa ili wachezaji wacheze kwa amani.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa handball . Tunaona kuwa wanang'ang'ana kupata mpira huo. Mchezaji huyo wa nyuma anaonyesha ubunifu wake kwa kuweka goli, mpira hio. Hawa ni wanawake wanaocheza. Hii ni hatua ya serikali kuhakikisha kuna usawa katika michezo na kuimarisha talanta nchini.